Kuna mama ambaye amembeba mtoto. Kuna wanaume wanne waliovalia suti. Kuna mwanaume mmoja anayemkabidhi mama karatasi. Kwenye kuta wameandika Huduma Kenya kuendeleza huduma bora.

Kuna watu wengi, wanaonekana wakiutazama na kuushangilia mpira. Wamevalia shati nyekundu zilizoandikwa Kenya Rugby. Kuna waafrika na wazungu.

Kuna mpira na wachezaji wawili. Mchezaji mmoja amevaa jezi la rangi ya samawati na mwingine amevalia jezi la rangi ya manjano. Kuna karatasi lililoandikwa Betika.

Watu wengi wamesimama. Wamevalia nguo za rangi ya kijani kibichi. Wanaonekana wenye furaha mingi. Wengine wameinua mikono yao juu. Mmoja wao ameshika bendera. Kuna maandishi ya Gor Mahia FC.

Kuna kidole ambacho kinaonyesha kwa kompyuta. Ambapo kuna maandishi yanayosema, new connection request, application name, ID, passport number, address, phone number, and PIN number .

Mwanamke ameketi kwenye kiti. Anaonekana mwenye tabasamu. Mbele yake kuna kipaza sauti. Amevalia koti ya rangi nyeusi. Kumeandikwa jina lake ambalo ni Ms. Helene Rafaela Namisi.

Watu wawili wameketi kwenye meza za mhudumu. Mbele yao kuna kompyuta. Watu hao wamevalia shati nyeupe. Kuna viti mbili mbele yao. Kwa ukuta wameandika NCA services .

Huu ni mchezo wa voliboli, watu wanaonekana wamekaa kando wakiuangalia mchezo huu. Wachezaji walivalia nguo nyeupe na wengine wamevalia nguo za rangi ya kijani kibichi. Nguo zao zimeandikwa nambari tofauti.

Watu wamesimama. Wanaonekana wenye furaha. Wengine wameinua mikono juu, wengine wamejishika kichwa na wengine wamebeba bendera ya kenya.

Kuna watu wengi ambao wamesimama, kati ya watu hao kuna ma judge , kuna rais wa Kenya Ruto na bibi yake. Ruto ameibeba bibilia, mbele yake kuna kipaza sauti. Kuna maandishi ambayo yameandikwa live Kasarani Stadium .

Kuna bomba refu, maji machafu yanaonekana yakipita kwa mtaro, chini ya bomba hilo. Neti ya waya imezungushwa, kuna mimea ya matawi ya rangi ya kibichi na miti mingi.

Kuna watu walioketi kando ya meza na wale walioko mbele ya meza , wanaonekana wakishughulikiwa huku kuna wengine ambao wamesimama kando wanaonekana kama waliomaliza kushughulikiwa. Kuna karatasi juu ya meza.

Kuna kompyuta kwa meza na kwa ukuta. Watu wengi wanaonekana wakiwa ofisini. Wamevalia mashati meupe yaliyoandikwa huduma Kenya.

Watu wengi wanaonekana wakiwa wameketi, wamevalia mashati ya rangi ya samawati na wengine wamevalia kofia ya rangi ya samawati. Wanaonekana wakiwa wameinua mikono yao juu na wakiwa wenye tabasamu.

Wachezaji ambao wamevalia sare yenye rangi nyeupe na mistari nyekundu. Kwenye sare kuna maandishi ya KDF yenye rangi nyekundu na nyeusi. Kaptura zao zina maandishi ya nambari ambayo imeandikwa kwa rangi nyekundu. Nyuma ya wachezaji kuna basi ambalo limeegezwa.

Hii poster ina mchoro wa sanamu, ina mchoro wa ngao, maandishi yasemayo Judicial service commission internship and attachment policy for the judiciary .

Kuna watu wengi, mmoja wao ni mwanamke aliyevalia shati iliyo andikwa Bandari FC, na koti nyeusi. Anaonekana mwenye tabasamu, na amesukwa nywele.

Kuna cheti cha kuzaliwa, cheti hicho kina sahihi kimeandikwa certificate of birth Embu west, district in the eastern .

Kuna majaji wengi wanaoonekana wamesimama. Wamevalia nguo zao za kirasmi na kofia. Wengine wawili wanaonekana wameshika karatasi na bibilia kwenye mkono. Mbele yao kuna vipaza sauti.

Kuna rais Ruto na jaji Martha Koome. Wamevalia nguo za rangi nyeusi. Kuna askari aliyesimama kando yao. Watu wengine wanaonekana wakiwa wanatembea.

Watu wameketi na wengine wamesimama, wanaonekana wenye furaha, wengine wameinua mikono yao juu. Mtu mmoja amechorwa na kuandikwa Gor Mahia die .

Watu wanaonekana wamesimama wamevalia suti na tai. Nyuma yao kuna mchapisho na picha ya Raila Odinga. Kuna maandishi yaliyoandikwa ODM.

Watu wamesimama na wengine wanatembea. Kuna mwavuli, kuna bidhaa ambazo zinauzwa chini ya mwavuli huo. Mwavuli huo una maandishi haya. Millicent Omanga, mama miradi. Kuna picha ya mmama.

Kuna mtu aliyevalia koti nyeupe ambaye ameketi , amevalia barakoa na saa. Kuna mwanadada aliyesimama kando yake , anachukuliwa alama za vidole.

Watu wameketi kwenye viti huku mmoja wao amesimama mbele yao. Anaonekana akiwa anahutubia huku amebeba kitabu. Jengo hilo lina maandishi ya Posta na maandishi ya Postapay.

Kuna ngao ya Kenya imechorwa. Kuna maandishi iliyoandikwa kwa rangi nyeusi inayosema state of the judiciary and the administration of justice, republic of Kenya, the judiciary .

Kuna wachezaji wengi, wanaonekana wenye furaha. Wengine wameinua mikono yao wakionekana wanaoshangilia, wengine wamekibeba kikombe. Wamevalia mavazi meupe na ya rangi ya samawati.

Wasichana wamesimama, wengine wao wamesukwa nywele, wanaonekana wenye tabasamu. Wamevalia jezi iliyoandikwa Tuzo na wengine Gor Mahia. Jezi hizo ni za rangi nyeupe na kijani kibichi.

Watu wamesimama, wamevalia suti, wanaonekana wenye tabasamu, nyuma yao kuna jengo, watu wengine wamebeba bango lililoandikwa protect judicial independence .

Mwanamke aliyesuka nywele na kuvalia shati nyekundu, amekalia katika meza ya hudumu. Watu wawili wamesimama hapo ambapo anawaongelesha na kuonekana anayewahudumia. Kuna maandishi yaliyoandikwa posta pay Huduma Kenya, M-Pesa na nambari ya simu.

Kuna wanaume na wanawake na hata watoto, wanaonekana wamepanga foleni , mwanamume mmoja ameketi mbele ya meza. Kuna kompyuta juu ya meza iyo.

Vijana wanaonekana wenye furaha. Wamevalia jezi ya rangi ya samawati, iliyoandikwa Liverpool Bandari FC. Mmoja wao amemshika mwenzake kwenye bega.

Wachezaji wanaonekana wakikimbia. Wanaonekana wenye furaha na tabasamu, wengine wamepanda gari, wengine wamekaa juu ya gari hilo. Wamevalia jezi ya rangi ya kijani kibichi.

Watu wanaongalia mchezo, wanaonekana wenye furaha. Wengine wameketi huku wengine wamesimama na kuinua mikono yao juu. Wamevalia mavazi yaliyoandikwa, Sportpesa ya rangi ya manjano na ya kijani kibichi.

Wanawake wawili na mwanamme mmoja wameketi, wamevalia barakoa na mashati meupe. Kuna kompyuta juu ya dawati la huduma kwa wateja. Maandishi ya huduma Kenya yameandikwa kwa ukuta.

Rais mstaafu Uhuru Kenyatta, amevalia suti na amefunga tai. Kuna ma judge waliovalia nguo zao rasmi, na kofia. Kuna jengo nyuma ya ma judge hao.

Wachezaji wanaonekana wakiwa wenye furaha. Wanaonekana wakikimbia na kufanya mazoezi. Wamevalia jezi ya rangi ya samawati na wengine ya manjano.

Hawa ni majaji. Wamevalia nguo rasmi za kazi. Nguo zao ni za rangi ya nyekundu na rangi nyeupe. Wanaonekana wenye tabasamu. Wameshikilia barakoa kwenye mikono yao.

Wanawake wanaonekana wakishangilia. Wengine wameketin a wengine wamesimama, wamevalia jezi la rangi ya samawati lililoandikwa KPA.

Kuna watu walioketi kwa meza ya huduma. Kuna kompyuta ambayo ina maandishi ya Judiciary service . Kwenye kuta wameandika huduma Kenya. Mwanamke mmoja anaonekana akimhudumia mwanaume aliyeketi kwenye kiti.

Watu wamesimama. Wengi wao wamevalia suti na tai. Miongoni mwao ni Martha Koome. Kuna maandishi yaliyoandikwa office of the chief justice judiciary .

Wachezaji wengi wanaonekana wamesimama kwa foleni ndefu. Wamevalia nguo za rangi nyeupe, zilizo na maandishi ya Kenya, na nambari tofauti. Kuna bendera ya Kenya.

Kuna mwanamke mmoja aliyevalia shati nyeupe. kuna maandishi ambayo yameandikwa, yanasema kwendeleza huduma bora, Transforming public service delivery kuna picha ya rais Ruto kwenye ukuta.

Mwanaume aliyevalia suti na kofia, anaonekana kwa dawati la mhudumu, ambapo wameandika immigration officer, passport application . Ndani ya hudumu hilo, kuna kompyuta inayoonekana.

Wachezaji wamevalia jezi ya rangi ya kijivu na wengine ya rangi ya samawati. Wa rangi ya kijivu anaonekana ameushika mpira, huku wa rangi ya samawati akijaribu kumnyang'anya. Kuna watu ambao wamekaa kando wanaungalia mchezo huu.

Kuna wanaume wawili wanoanekana wamesimama. Mmoja amevalia suti na tai, mwingine amevalia jezi iliyoandikwa KDF. Yule aliyevalia suti, anaonekana akimzawadi jezi.

Kuna watu wengi waliovalia jezi nyeusi. Wanaonekana wenye furaha. Wameinua mikono yao juu, huku wengine wamebeba maua na wengine wameshikilia bendera ya Kenya.

Mtu amesimama amevalia suti ya rangi ya samawati kando yake kuna bendera mbili za Kenya ameishikilia bibilia na kuinua juu ,mbele yake kuna kipazasauti kuna maandishi yaliyoandikwa republic of Kenya

Pikipiki mingi zimesimamishwa mbele ya jengo kubwa la ghorofa, lenye maandishi ya posta. Watu wanaonekana wakipita na wengine wameketi. Pikipiki imebeba sanduku ambalo lina maandishi ya posta.

Mwanaume aliyevalia shati nyeupe, saa kwenye mkono, miwani na glove , anaonekana akiwa amemshika mama mkono, akiekelea alama za vidole za huyo mama, kwenye karatasi.

Watu wameketi wakiuangalia mpira . Wachezaji wamevalia nguo za rangi ya samawati na nyeupe na wengine wamvalia nguo za rangi ya manjano na kijani. Wanaonekana wakiupiga mpira.

Kuna watu ambao wamepanga foleni. Wamevalia barakoa. Kuna maandishi ambayo yameandikwa immigration service control office .

Kuna watu wengi waliokuja kutazama mpira, wengine wameketi na wengine wamesimama. Wachezaji waliovalia nguo za manjano na nguo za kijani kibichi, wapo uwanjani wanaonekana wakiupiga mpira.

Wachezaji wengi wanaonekana wenye furaha, wameinua mikono yao juu, huku wawili wamebeba kikombe. Wamevalia majezi yaliyoandikwa Kenya Airways ya rangi nyekundu na nyeupe.

Watu wengi wanaonekana wamesimama wengi wao wamevalia suti na tai. Miongoni mwao kuna majaji. Rais Ruto na bibiye wanaonekana wameketi. Rais anaandika kitu. Kuna vitabu viliyoko juu ya meza na bendera ya Kenya.

Kuna watu wengi, watatu walio mbele wamevalia mavazi ya rangi nyekundu, nyeusi na manjano . Wanaonekana wenye furaha wengine wakiwa wamechorwa bendera ya kenya kwenye nyuso zao.

Kuna watu waliovalia barakoa na wengine wamevalia miwani. Kuna karatasi juu ya meza, kuna simu juu ya meza. Kuna mkono wa mtu ulioshikilia simu kwa vidole, unaonekana ukichukua picha.

Kuna watu wengi wanaoonekana wakitembea. Watu hao wamevalia suti na tai. Miongoni mwao ni rais mstaafu Uhuru Kenyatta. Kuna askari aliyevalia kofia.

Kuna kitabu, kitabu hicho kimechorwa jengo la nyumba la ghorofa. Kuna ngao ambayo imechorwa hapo. Ina maandishi yaliyoandikwa kwa rangi nyeusi yasemayo, Human Resource Police and Procedure Manual .

Watu wanaonekana wakijichukua picha. Wako ndani ya Nyayo Stadium. Watu hawa ni wengi. Mwengine wamevalia kofia, wengine hawajavalia kofia, wengine wana bendera za Kenya.

Wachezaji waliovalia jezi ya rangi ya manjano na kijani kibichi. Wanaonekana wakiwa wamefurahi, huku wameinua mikono yao juu, na mmoja wao amebeba kombe. Mwingine anaonekana akiwa amebeba mpira. Wamevalia medali kwenye shingo zao.

Wachezaji wanaonekana wenye furaha, wengine wameinua mikono yao juu, wengine wameshika wenzao kwenye mabega, wamevalia jezi ya rangi nyeusi, wanaonekana wakishangilia ushindi fulani.

Kuna mama ambaye amesuka nywele. Amevalia herini kwenye masikio na pete kwenye mkono. Ameinua kidole chake kimoja. Nyuma yake kuna watu wengine ambao wamevalia kofia iliyoandikwa Tuko pamoja.

Kuna watu ambao wameketi na wengine wamesimama. Watu hao wanaonekana wenye tabasamu, ni kama wanaiangalia mechi fulani. Wengine wamevalia mavazi ya rangi nyekundu, wengine wamevalia mavazi ya rangi nyeupe.

Watu wamesimama kwenye foleni. Wengine wamevalia suti wengine nguo za majaji. Wengine wana kofia za kazi na wengine wamesuka nywele. Watu hawa wamevalia nguo za rangi tofauti.

Watu wameketi na wengine kusimama. Wengine wamevalia kofia, wengine wamevalia miwani. Wengine wamevalia mashati yaliyoandika Kenya Airways. Kuna mwanamke mmoja aliyesuka nywele, amejifunga bendera ya Kenya.

Kuna watu wengi, wengine wao wanaonekana wenye tabasamu, wengine wameinua mikono yao juu, wamevalia jezi la rangi ya kijani na nyeusi. Jezi hilo limeandikwa Tusker.

Watu wengi wanaonekana wameketi na wengine wamesimama wanatazama mchezo wa mpira wa mguu. Wachezaji wamevalia Jezi nyekundu na wengine Jezi ya manjano.

Watu wameketi huku wengine wamesimama. Watu hawa wanaonekana wenye tabasamu. Wengine wameinua mikono yao juu na wengine wamebeba bendera zilizoandikwa Bandari fans .

Mwanaume amevalia suti na ameweka tai. Anaonekana mwenye tabasamu. Ameshika kipaza sauti kwenye mkono wake. Nyuma yake kuna bendera ya Kenya. Kuna bango lililoandikwa Milimani high court civil division .

Hawa ni wanariadha. Wamevalia nguo za rangi nyekundu na socks pia za rangi nyekundu na nyeusi. Wanaonekana wakiwa kwenye mazoezi, wanatabasamu. Kwenye nguo zao wameandika KDF.

Kuna watu wengi wanaonekana wenye furaha. Wengi wao wamevalia mavazi yaliyo na bendera ya Kenya. Wengine wamejifunika bendera ya Kenya huku wameinua mikono yao juu.

Hawa ni wachezaji. Wamevalia jezi za rangi ya manjano na kijani. Wanaonekana wenye furaha. Wengine wanasalimiana huku wengine wameinua mkono.

Watu wameketi wanatazama kompyuta, kuna kibodi, monitor na kipanya, kuna chaja iliyowekelewa mezani, watu hao ni wanawake kwa wanaume.

Wachezaji wapo kiwanjani. Kuna timu mbili, moja imevalia vazi jeupe, ingine imevalia vazi nyekundu. Wanaonekana wakifuata mpira kwa kasi.

Hawa ni wachezaji. Wanaonekana wenye furaha, wamesimama huku wengine wameinua mikono yao juu. Wengine wamebeba kikombe, wamekiinua juu. Wengine amebeba simu yake, ameiinua juu.

Watu wameketi kwenye dawati za huduma, wanawake kwa wanaume. Wamevalia shati nyeupe za collar nyekundu. Mbele yao kuna kompyuta. Kwenye kuta hizo wameandika towards service excellence na huduma.

Hawa ni rais Ruto na Martha Koome. Wanaonekana wenye furaha. Rais anaiangalia saa yake huku Martha Koome akimwangalia. Kuna bendera ya Kenya.

Watu wengu wamesimama ikiwemo polisi na rais Ruto. Rais ameekelea mkono wake kwenye vitabu ambavyo mke wake amevibeba.

Watu wamesimama huku wengine wameketi. Wanaonekana wenye furaha huku wameinua mikono yao juu wakishangilia. Mwingine amebeba firimbi kwenye mdomo, wengine wamevalia miwani.

Mwanamume ameketi kwenye dawati la huduma, amevalia barakoa. Mbele yake kwenye dawati hilo kuna kompyuta. Kwenye ukuta wameandika huduma za serikali kwa urahisi na ufanisi.

Kuna wanafunzi ambao wanaonekana wakiwa wanaongeleshwa, kuna askari, kuna watu ambao wanatembea, kuna maandishi yaliyoandikwa yanayosema Nairobi International Trade Fair .

Huyu ni Rais wa Kenya William Ruto. Kando yake kuna bibi yake. Rais huyu ameshikilia bibilia kwenye mkono. Mbele yake kuna kipaza sauti. Kuna watu ambao waliko nyuma yake wanao mtazama.

Kuna jengo kubwa, lina maandishi ya huduma Kenya. Watu wamesimama mbele ya jengo hilo. Wamevalia nguo za rangi nyekundu, nyeupe na nyeusi. Kando ya jengo kuna mimea ya matawi ya rangi ya kijani kibichi.

Kuna wanaume wawili ambao ni wachezaji. Mwanamume mmoja amevalia jezi la rangi nyeusi, mwingine amevalia jezi la rangi ya kijani kibichi. Jezi ya mmoja wao imeandikwa Kenya. Jezi zote zimeandikwa nambari.

Watu wengi wanaonekana wameketi wakiwa wanautazama kitu fulani. Mwanamke mmoja amesimama na ameibeba bendera ya Kenya juu, huku amejifunika kitambaa kilicho na rangi ya bendera ya Kenya kwenye kichwa chake. Anaonekana mwenye tabasamu.

Kuna karatasi juu ya meza. Kuna mwanamume mmoja ambaye amevalia glovu. Anaonekana akichukua alama ya vidole vya mwanamume mwingine aliye kando yake.

Watu wanaonekana wenye furaha, huku wameinua mikono yao juu, mwingine ana kipenga kwenye mdomo wake, mwingine amebeba kitambaa kilicho andikwa Gor Mahia, huku mwingine amebeba taa.

Watu waliovalia shati nyeupe na kola nyekundu wanaonekana wameketi huku wengine wamesimama kwenye meza ya hudumu. Meza hiyo imeandikwa Huduma Kenya information desk .

Watu wameketi wamevalia barakoa wanauangalia mpira wa kikapu. Wanadada hawa wanaocheza mpira huu. Kuna timu mbili, moja imevalia nguo nyeupe nyingine imevalia nguo ya kijani.

Wasichana wawili wako kiwanjani, mmoja ameubeba mpira, wote wanaonekana wakiwa wanasukumana, mmoja ameinua mkono juu, kuna watu walioketi kando, wanauangalia mchezo huo.

Kuna watu wengi, wengine wamesimama na wengine wameketi. Kuna rais William Ruto na Martha Koome. Mbele yao wamepanda maua.

Watu wanaonekana wakitembea wakitoka ndani ya jumba. Jumba hilo limeandikwa Huduma Kenya. Nje kuna askari ambaye amesimama. Kuna gari ambalo limeegezwa kando na jengo hilo.

Watu wameketi huku wengine wamesimama. Mzee mmoja anaonekana akiandika, mwingine anaonekana akiushikilia mkono wa mwanadada, akitaka kuchukua alama zake za vidole.

Kuna jengo kubwa la ghorofa limeandikwa the supreme court of Kenya . Mbele yake kuna miti iliyo na matawi ya kijani kibichi.

Wanawake wawili wanaonekana wameketi. Wote wamesuka nywele zao. Mwanamke mmoja anaonekana akimhudumia mwenzake, ambaye ameshika karatasi mkononi. Kuna kompyuta juu ya dawati la huduma kwa wateja.

Kuna watu mmoja wao amevalia kofia iliyo na maandishi yasemayo kura kwa Moi Kanu na imechorwa jogoo. Amevalia karatasi lingine kwa kufunika pua lake.

Wanariadha wamevalia jezi liliyoandikwa Kenya, ambalo ni la rangi nyeusi na maandishi mekundu. Mmoja wao amebeba mipira mbili kwenye mabega yake.

Watu walio valia jezi ya rangi nyekundu, nyeupe na nyeusi, wanaonekana wenye tabasamu. Wengine ni wanawake na wengine ni wanaume, wanaonekana wakielekea sehemu fulani. Kuna jengo nyuma yao na pia kuna miti.

Wachezaji wa mpira walioko uwanjani. Wengine wamevalia jezi ya rangi ya kijani kibichi iliyoandikwa sport pesa na wengine wamevalia jezi ya rangi ya samawati iliyoandikwa betika . Watu wanaonekana wakiwa wameketi wakiangalia mpira huo.

Watu wameketi na wengine wamesimama, kitabu kiko juu ya meza, kuna viti vyeusi, watu hao wamevalia barakoa, kuna maandishi kwenye ukuta ambayo yameandikwa kwa kutumia rangi nyeusi na nyekundu.

Watu wameketi na wengine wamesimama wanaonekana wenye furaha ,wengine wameinua mikono yao juu, wengine wamebeba bendera ya kenya, ni kama wanashangilia kitu fulani kilicho fanyika.

Mtoto ameketi kando kwenye kiti. Kuna wanaume wawili na wanawake wanaoangalia kompyuta. Vitabu vimepangwa ndani ya kabati. Vitabu hivyo ni vingi.

Watu wameketi na wengine wamesimama. Ni wengi hadi wengine wanaonekana wamechoka. Jengo hilo lina maandishi yasemayo Huduma Centre GPO Nairobi.

Watu wameketi na wengine wamesimama, wanaonekana wenye tabasamu. Wengine wamevalia jezi nyekundu zilizoandikwa Kenya. Raila anaonekana ameketi huku Ruto amesimama na kuinua mikono yake juu.

Watu watatu, wanaonekana wenye tabasamu, wamevalia nguo za rangi nyekundu na nyeupe, zilizoandikwa maandishi ya Kenya. Wawili wamechorwa bendera ya Kenya usoni, na wanaonekana wakijichukua picha.

Mwanamke amesimama. Amevalia nguo ya rangi nyekundu. Kuna maandishi yaliyoandikwa kwa rangi ya nyekundu na rangi nyeusi, yanayosema i stand for peace .

Hapa kuna barabara. Kwa barabara watu kadhalika wanapita. Magari pia yanapita. Kando ya barabara ni kuchafu sana. Kuna taka mingi ambazo zimewekwa kando ya barabara.

Watu wengi wamesimama. Miongoni mwao akiwemo Martha Koome. Anaonekana mwenye furaha. Amevalia miwani na amevalia nguo nyeusi, huku ameshikilia kitabu mkononi mwake.

Kuna mtu mmoja aliyevalia koti nyeusi na tai na jaji wawili waliosimama kando yake. Jaji Martha Koome anaonekana akiwa ameinua bibilia juu. Kuna maandishi yaliyoandikwa republic of Kenya.